Hii ni picha ya ufuo mzuri away bahari unaoonyesha mchanga mweupe safi na maji ya blue yanayong'aa. Kuna viti vya kupumzikia ufukweni vilivyowekwa chini ya mwavuli vikialika mtu kupumzika kufurahia manthari. Ni mahali pazuri pa utulivu na amani.